Wadudu wengi, ambao wamevamia shamba la mkulima, kwa kuharibu mimea mbali mbali, wadudu hawa huleta hasara kwa sababu wakulima hutegemea mimea yao, ili kupata chakula, pia na pesa.

Mhudumu huyu wa afya ana tangazo katika mji huu. Anatangazia watu waweze kujua kwamba, kutakuwa na chanjo ambayo itakayo peanwa kwa watoto wadogo. Kwa hivyo, huyu anatembea kwa huu mtaa ili awajulishe watu.

Daktari mmoja, yuko kwenye chumba cha kufanya utafiti. Anafanya utafiti huu ili aweze kukuwa na maarifa mengi atakayotumia katika kutibu wagonjwa wenye mahitaji tofauti tofauti. Wagonjwa wanamtegemea kutokana na utafiti huu.

Mafuriko makubwa yameweza kuadhiri kijiji hiki. Maji mengi yameweza kusomba mali ya pesa mingi ambayo ni mifugo pamoja na watu. Nyumba zote zimezingirwa na maji. Maji haya pia yanaweza kuleta magonjwa kama vile kipindupindu.

Wahudumu wa afya wakiwa pamoja, na kushauri watu jinsi ya kukaa vizuri na wakiwa na afya nzuri. Wamewatembelea watu katika mji mkuu. Ambapo wametangamana na watu mbalimbali na kuwafundisha.

Dawa ambayo iko kwenye chupa, inajulikana kama ngiri sugu. Dawa hii hutumiwa katika kutibu wagonjwa ambao wako na magonjwa tofauti tofauti mwilini. Dawa hii ni muhimu inapotumiwa na mgonjwa ambaye ana shinda mengi.

Mtu ananawa mikono akitumia sabuni, ili aweze kuzuia vijidudu, ambavyo vinaweza kuleta maradhi mwilini, na kudhoofisha afya ya mtu. Mtu ni vizuri anawe mikono akitumia sabuni.

Kwenye meza hii kuna dawa nyingi, na kati ya dawa hizi moja yao ni ya kuzuia ugonjwa wa homa ya matumbo. Pia katika meza hii kuna sindano ambayo hutumiwa na daktari ili kuweka sawa katika mwili wa mgojnwa.

Muhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa akiwa ameshika sindano mkononi. Anamshughulikia mgonjwa aliyetembea katika kituo hiki ili kumpa chanjo itakayomsaidia kuzuia ugonjwa.

Hapa ni katika kituo cha afya ambapo mgonjwa mmoja ametembea hapa akiwa anasaidiwa na mhudumu wa afya . Mhudumu wa afya ako tayari kujua shida ya huyu mgonjwa na aweze kuitatua mara moja.

Dawa hii iko kwenye chupa ,dawa hii ni muhimu sana Kwa binadamu Kwa sababu inasaidia mtu kutoa uchovu mwing mwilini . Mtu anapokuwa na uchofu mingi anatumia hii dawa na anaweza kusaidika.

Daktari huyu yuko katika chumba ambacho kinashughulikia watoto wachanga, ambao walizaliwa kama muda wao wa kuzaliwa haujafika. Watoto hawa wana mahitaji mengi sana kwa sababu ni watoto ambao ni wachanga mno.

Daktari huyu amevaa glovu mkononi, akiwa anatoa dawa kwenye chupa akitumia sindano. Dawa hii, ni muhimu sana kwa watoto wachanga kwa sababu, inasaidia kuzuia ugonjwa wa ukambi.

Daktari huyu wa kienyeji anaonyesha dawa mbalimbali za kiasili ambazo zinaweza kutumia kusaidia watu wengi ili kutatua shida zao za magonjwa ambazo ziko katika miili Yao.

Huyu ni daktari. Akiwa amevaa mavazi yake rasmi ya kazi. Akiwa anamhudumia mgonjwa. Kwenye chupa hiki daktari anashauriana na mgonjwa ili waweze kujua shida ni gani na waweze kuitatua.

Hapa ni katika chumba ambacho kinaaminika kuwa ni cha mganga. Katika nyumba hii, kuna vitu vingi ambavyo vinaaminika kuwa, vinatumiwa na mtu huyu kwa jina mganga kwa kufanya shughuli zake za kawaida.

Dawa hii ambayo iko kwenye chupa inatumiwa na madaktari Kwa kufanya shughuli ya kutibu wagonjwa ambao wako na shida katika njia ya kupitisha mkojo. Dawa hii ni muhimu sana wa kuzuia shida kama hizo.

Dawa hizi ambazo zimewekwa juu ya meza ni dawa muhimu katika mwili wa binadamu, daktari madaktari wengi hutumia dawa hii ili wagonjwa wenye mahitaji mengi, dawa hii ni nzuri kwenye mwili.

Hapa ni kwa mganga, katika nyumba hii kuna vitu mingi ambavyo hutumiwa na mganga huyo. Vitu hivi, vinasaidia katika kazi hio ya uganga na inasaidia wateja wake pia.

Daktari ako kwenye chumba cha kulea watoto wadogo ambao walizaliwa kama siku zao hazijafika. Mtoto huyu amewekwa kwenye kifaa maalum ambacho humsaidia aweze kukuwa mkubwa.

Mwanamke huyu anaonyesha maonyesho ya jinsi ya kuzima moto. Anaonyesha wengine ili pia waweze kujua jinsi ya kuzima moto utakapozuka nyumbani au katika shule mbalimbali.

Dawa hii ambayo iko kwenye chupa ni muhimu katika mwili wa mtu. Dawa hii inapo tumiwa na mtu inasaidia kutatua shida nyingi mwilini, kama vile kuzuia magonjwa yanayo kumbana na watu wengi.

Mgonjwa huyu amefika katika kituo hiki cha afya. Madaktari wako na shughuli za hapa na pale ili waweze kumsaidia kwa kumdunga sindano ambayo inaweza kuzuia magonjwa mengi katika mwili wake.

Daktari ambaye amevaa glavu kwa mkono na barakoa kwa mdomo, pia ameweza kuvaa mavazi yake rasmi ya kikazi. Anashughulikia mtoto ambaye ameletwa na mama yake kwenye kituo hiki ili aweze kupata usaidizi.

Watu wengi wanashuhudia ajali ambayo imesababishwa na gari ya mafuta na gari nyingine kubwa. Kutokana na ajali hii moto mkubwa umeweza kuzuka, na wazimamoto wamefika kwenye ajali, ili waweze kuzima.

Nyumba ambayo imejengwa kwa njia spesheli. Imejengwa katika eneo hili ambalo linaonekana kuwa na ukavu. Eneo hili, liko katika sehemu ambayo hakuna mvua.

Madaktari hawa wawili, wanafanya utafiti kwenye maabara ya hospitali hii. Wakishamaliza kufanya utafiti huu, wanaweza kusaidia wagonjwa wengi ili kutatua shida ambazo zinawakumba mwilini mwao.

Sehemu hii imekumbwa na mafuriko makubwa. Ambayo yanaweza kuathiri shughuli nyingi za kawaida. Kama vile usafiri ukulima na pia biashara. Watu wahii sehemu wamehangaika sana.

Mganga ambaye amevaa mavazi meusi. Na katika meza kuna vifaa ambavyo anatumia katika kazi yake ya uganga. Mojawapo ni pembe, kuna chupa na kuna miti mingi. Katika meza hii pia kuna kitabu.

Kina mama hawa wawili wamenunua bidhaa muhimu sana ambazo wanaweza tumia kwa kuwalea watoto hawa wadogo. Mama mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe amebeba mtoto mchanga mkononi akiwa amemfunika vizuri.

Wahudumu wa afya wako kwenye chimba cha madaktari, wakiwa na shughuli za hapa na pale kuweza kumsaidia mgonjwa ambaye amefika katika kituo hiki. Daktari hawa ni wakakamavu kabisa sababu wanashirikiana kumsaidia mgonjwa huyu.

Daktari huyu anashugulikia mtoto mchanaga ambaye amelete kwenye kituo hiki cha afya, mama huyu anamsaidia daktari, ili waweze kupatia mtoto huyu dawa na aweze kuponya, kutokana na ugonjwa wake.

Mvua nyingi imenyesha na kufanya uharibifu wa vitu mingi kama vile barabara. Shughuli nyingi za watu zimeweza kutatizika kwa sababu barabara zimeweza kuharibika kwa hivyo watu hawawezi tembea na kufanya biashara zao tofauti tofauti.

Hii ni dawa ambayo iko kwenye chupa na Kando yake kuna sindano ambayo daktari hutumia iko aweze kutoa dawa kwenye chupa hii. Dawa hii ni muhimu Sana Kwa sababu inasaidia kuzuia ugonjwa wa ukambi miongoni mwa watoto wachanga.

Hapa ni kwenye kituo cha afya ambacho kimepangwa vizuri na kupendeza . Kuna vitanda vya magurudumu ambavyo husaidia wagonjwa kwa kulazwa hapa ili wahudumu wa afya waweze kuwasaidia kwa pamoja.

Ajali mbaya imeweza kutokea hapa. Watu wengi wamekimbia katika eneo hili la ajali ili waweze kushuhudia na wengine wanaweza kusaidia katika shughuli za kuokoa wale ambao wameathirika.

Daktari anamsaidia mgonjwa wake, kwa kumtupi meno, daktari amevaa parkoa, na glavu mkononi, mgonjwa pia, amefungua kinywa chake, ili daktari aweze kuangalia na kukagua meno.

Daktari akiwa pamoja na mgonjwa kwenye chumba kimoja . Daktari huyu anashauliana na mgonjwa wake ili waweze kujua shida ni ipi na kisha waweze kuitatua pamoja . Mgonjwa huyu atasaidika kwa kutibiwa na huyu daktari.

Waudumu wa afya wawili wanasaidiana, kusaidia mgonjwa aliye watembelea katika kituo hiki cha afya, mgonjwa huyu ako na shida ya maskio, daktari hawa wanashugulika ili waweze kutatua shida hio.

Mtu huyu anaonyesha chupa ambayo imebeba dawa. Dawa hii inaaminika kuwa inaweza kutibu ugonjwa wa korona ambao unaathiri mti kiafya na kuharibu mapafu.

Wanawake wa asili ya kimaasai, wamevaa mavazi yao ya kuwatambulisha. Wamebeba mitungi vichwani kuashiria kwamba wanatoka mtoni kutafuta maji ambayo yatawasaidia katika matumizi ya nyumbani.

Daktari huyu anatoa dawa kwenye chupa akitumia sindano. Dawa hii ni muhimu sana kwa watu kwa sababu ni ya kuzuia ugonjwa kama vile, ugonjwa wa ukambi ambao unaathiri watu hasa watoto wadogo.

Mama mmoja ameshika mtoto mdogo mkononi daktari akiwa akimdunga sindano ambayo iko na chanjo. Hii chanjo itasaidia kuzuia magonjwa katika mwili wa huyu mtoto mchanga.

Hapa ni katika kituo cha afya. Ambapo kuna watu ambao ni wagonjwa na wengine ni wahudumu wa afya. Mhudumu wa afya huyu anashughulikia mgonjwa huyu, ambaye ameketi na kuvaa barakoa mdomoni, ili aweze kuhudumiwa.

Mkulima huyu ako kwenye shamba la mkunga anafanya shughuli ya kunyunyizia dawa mimea ili aweze kuzuia wadudu na magonjwa ambayo yanaweza kuadhiri mimea hii mkulima huyu pia mavazi za kumzuia kutokana na adhari za hizi dawa.

Nyumba hii inaaminika kuwa ya mganga kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinaonekana kuwa vya mganga. Watu wengi huja hapa ili waweze kusaidiwa na mganga huyu. Pia mganga huyu anatumia shughuli zake kwa kupata pesa.

Chupa ambayo iko na dawa ya kuzuia magonjwa matatu, kwenye meza pia kuna sindano ambayo itakayo tumiwa kuweka dawa hii kwenye mwili wa mgonjwa ili mgonjwa huyu asaidiwe kutatuliwa shida.

Bidhaa hizi ni za kuweka maji na husaidia watu kwa kunawa mikono . Kunawa mikono ni muhimu sana kwa sababu kunasaidia kwa kuua vijidudu ambavyo husababisha magonjwa mengi.

Madaktari hawa wawili wako katika kituo hiki cha afya wakiwa wanamshughulikia mgonjwa ambaye amefika hapa. Daktari hawa wanaonyesha nidhamu ya hali ya juu kwa sababu wanashrikiana ili waweze kuokoa maisha ya huyu mtu.

Hapa ni katika kituo cha afya ambapo wazazi wengi wameleta watoto wao wachanga ili waweze kusidiwa na wahudumu hawa wa afya ili waweze kuwapa dawa aina ya chanjo utakayozuia magonjwa tofauti mwilini.

Mhudumu wa afya ameweza kutembelea mama mmoja nyumbani kwake, mhudumu huyu anampa huyu mama mashauri, mbalimbali ili aweze kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha shida nyingi.

Shambani akiwa na shughuli za kunyunyzia dawa mimea yake mkulima huyu amevaa mavazi ambayo yanazuia mwili wake kukuwa na hizi dawa, Kwa Sababu dawa hizi si nzuri zikiwa Karibu na mwili.

Dawa hizi ni muhimu. Zinasaidia watu, ili kuzuia ugonjwa wa ukambi. Ugonjwa wa ukambi ni ugonjwa ambao unaweza kuleta shida katika mwili wa mtu, haswa watoto wachanga, ambao wamezaliwa.

Muudumu wa afya akinakili chini, maneno ambayo, atatumia ili aweze kumuhudumia mtoto, mwenye ameletwa katika kituo hiki cha afya, mtoto huyu ako na shida ya ugonjqa ambao unamsumbua katika mwili wak.

Mwanamke mmoja, amezirai na kuweza kulazwa chini. Anasaidiwa na mwingine ili kumpatia huduma za kwanza. Wengine wakiwa wanatazama, waone kuwa ataweza kusaidiwa na huyo mwingine.

Hapa ni katika chumba cha daktari ambapo mgonjwa mmoja amekuja na daktari anashughulika kumtatulia shida hio ,daktari huyu ni mkakamavu kwa sababu anafanya kazi yake kwa uadilifu.

Mtu huyu yuko katiak kituo cha afya anafanya shughuli za kufanya usafi katika kituo cha hiki kwa sababu usafi ni muhimu katika vituo vya afya kwa sababu wagonjwa wanahitaji kuwa katika mahali ambapo. ni safi

Dawa ambayo imewekwa juu ya meza na sindano ikiwa Kando yake . Dawa hii pamoja na sindano zitaweza kusaidia daktari huyu aweze kumsaidia mgonjwa Kwa kumdungwa hizi dawa mwilini.

Kijiji hiki kuna kiangazi kikubwa, kwa hivyo kuna uhaba wa maji. Na watu wamepiga foleni na mitungi yao Ili waweze kutafuta maji. Maji haya yanawasaidia katika shughuli nyingi nyumbani.

Maafisa wanatembea katika mahali hapa wanasaidiwa watu kwa kuwaelezea uzuri wa kuwa na afya njema mmoja akiwa ameketi na mwingine amesimama akiwa anafanya maelezo.

Daktari huyu ametabasamu akiwa amebeba mtoto mdogo ambaye amezaliwa. Daktrai huyu ameva mavazi yake rasmi ya kazi Mtoto huyu atakapo kua mkubwa daktari huyu atamkumbuka.

Daktari anamsaidia mgonjwa wake ambaye ana shida ya masikio. Daktari anakagua masikio yake Ili aweze kujua shida ni ipi na aweze kumpa dawa kulingana na shida hiyo.

Mvua nyingi ambayo imenyesha katika eneo hili imeleta shida mingi mojawapo imetatiza usafiri. Maji haya mengi pia si mazuri kwa sababu yanaweza kuleta magonjwa ambayo yanaletwa na maji chafu.

Mvua nyingi ambayo imenyesha katika sehemu hii, imeleta changamoto nyingi kama vile imetatiza usafiri. Watu hapa wanahangaika kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia maji haya mengi yanaweza kuleta magonjwa kama vile kipindu pindu.

Dawa hizi aina ya tembe zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi zimeweza kutolewa kwenye chupa ambayo imeonyeshwa kwenye picha hii. Dawa hizi ni muhimu sana kwa sababu zinaweza kusidia mtu kutuliza maumivu ambayo yanaweza kuwa na hathari mbali mbali.

Madakari wawili wanafanya shughuli kadhaa katiaka chumba hiki. Mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda na anasaidiwa na madaktari hawa ili shida yake iweze kutatuliwa vilivyo.

Mhudumu huyu wa afya, anasaidiana na wazazi na wahudumu wengine kwa kumpa mtoto huyu chanjo, ambayo inaweza kuzuia ugonjwa wa kupooza katika mwili wa huyu mtoto mchanga.

Dawa hizi ziko kwenye hii picha ni dawa muhimu katika shughuli za utabibu. Dawa hizi hutumiwa na madaktari kwa kuzuia magonjwa tofautitofauti kam vile kuzuia ugonjwa wa ukambi miongoni mwa watoto wachanga.

Mzazi ameleta mtoto wake hospitalini ili aweze kuhudumiwa na dakatari. Mzazi huyu ameshika mtoto wake mkononi anasaidia daktari ili aweze kumpatia dawa na mtoto aweze kupona.

Watu wawili wamesimama kando ya choo. Ambacho kimewekwa kwenye mtaa wa vibanda. Choo hiki ni muhimu sana kwa sababu kinaweza kuzuia magonjwa, ambayo yanaambukizwa kutokana na uchafu unaotokana na uchafu.

Maafisa wa afya wanaelimisha watu kuhusu umuhimu wa maji safi. Maji safi huwa ni kiungo muhimu katika mwili wa binadamu kwa sababu huzuia magonjwa yanayoletwa na maji chafu. Mafisa hawa wanafanya kazi nzuri.

Mafuriko makubwa yameweza kuathiriwa kijiji hiki, shughuli nyingi zimeweza kuharibika kwa sababu watu hawawezi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Maji haya, pia ni machafu na yanaweza kuleta magonjwa kama vile, kipindupindu.

Daktari huyu anatoa dawa kwa chupa akitumia sindano akisha toa dawa hii kwa sindano anaweza kuitumia kwenye mgonjwa ili aweze kumsaidia ili aweze ili aweze kupona kutokana na ugonjwa unao msumbua.

Hapa ni katika kituo cha afya ambacho kina wagonjwa pamoja na wahudumu wa afya. Wahudumu wa afya hawa wanajikakamua ili waweze kusaidia wagonjwa ambao wametembea katika kituo hiki. Wagonjwa hawa wana mahitaji tofauti tofauti.

Daktari ameketi kwenye sehemu moja na mteja wake ambaye ni mgonjwa ameketi kwenye sehemu nyingine wakiwa pamoja kwenye meza. Daktari anaendelea kuuliza mgonjwa maswali ili aweze kuelewa shida ya huyu mgonjwa na aweze kuitatua.

Dawa hizi ambazo ziko juu ya meza ni muhimu sana. Daktari anatumia dawa hizi kusaidia wagonjwa wenye mahitaji tofauti tofauti. Pia kando ya hizi dawa kuna sindano ambayo daktari hutumia kutoa dawa kwenye chupa.

Hiki ni chumba ambacho kinaaminika kuwa chumba cha mganga. Ndani ya hii nyumba kuna bidhaa mbalimbali ambazo mganga huyu anatumia katika shughuli zake. Watu wengi huja hapa ili shida zao ziweze kutatuliwa na mganga huyu.

Daktari anatayarisha dawa ili aweze kumsaidia mtoto ambaye anatatizo la ugonjwa . daktari amevaa nguo rasmi nyeupe ambayo ni ya kikazi.

Dawa zimewekwa kwenye chupa nne . Dawa hizi ni tofauti tofauti kwa hivyo zinaweza kusaidia kutatua shida tofauti tofauti katika mwili wa binadamu . Dawa hizi ni muhimu zinapotumiwa mwilini .

Chumba hiki kimejaa madktari pamoja na wagonjwa. Madaktari hawa wamevaa mavazi yao meupe, pia na barakoa iliwaweze kuhudumia hawa wagonjwa wote kulinganana mahitaji yao.

Hapa ni katika kituo cha afya amnbako mama huyu ameleta mtoto wake kwenye daktari, daktari pia ni mkakamavu kwa sababu anafanya shughuli zake za kazi vizuri anamsaidia huyu mtoto ili aweze kuwa salama salmini.

Watoto hawa wana shida ya ugonjwa ambao unaathiri ngozi. Wanaitaji matibabu ya kipekee kutoka kwa madaktari ambao wako na ujuzi mwingi. Na wanaelewa kuwa ugonjwa huu si nzuri katika mwili wa mtoto mdogo.

Hapa ni katika kituo cha afya, ambapo wagonjwa wengi wamekuja ili waweze kuhudumiwa, kila mgonjwa ana shida yake tofauti, madaktari wanafanya shuguli za hapa na pale ili waweze kusaidia wagonjwa hawa.

Mkulima huyu amepanda mimea tofauti katika shamba hili lake. Anafanya shughuli za kunyunyuza dawa ili aweze kuepusha mimea yake kutokana na magonjwa mbalimbali pia na wadudu ambao uharibu mimea hii.

Daktari ambaye ameva shati nyeupe ako kwenye maabara akifanya utafiti, atakapo maliza utafiti wake ataweza kusaidia wagonjwa wengi ili wapate matibabu vilivyo.

Daktari amevaa mavazi yake rasmi ya kazi. Hayo ni pamoja na glavu, barakoa na kofia. Kwa meza kuna dawa ambazo zimetayarishwa ili ziweze kutumika katika kazi hiyo.

Dawa nyingi zimewekwa juu ya meza, dawa hizi ni muhimu sana kwa sababu zinatumiwa kutibu magonjwa tofauti tofauti , dawa zenyewe zinaonekana kuwa za kiasili kwa sababu zimewekwa kwa mchanganyiko wa chupa maalum.

Dawa hizi ziko juu ya meza, dawa hizi hutumiwa katika kutibu magonjwa mbalimbali mwilini, daktari anapotumia dawa hizi kwa mwili wa mgonjwa, anakua na hakikisho kuwa mgonjwa atapata nafuu.

Dawa hizi ambazo zimewekwa juu ya meza aina ya tembe ambazo hutumiwa haswa na madaktari ili kusaidia wagonjwa wanaokuwa na mahitaji tofauti tofauti. Dawa hili ni muhimu katika shughuli ya kuponya watu.

Dawa tofauti zimepangwa juu yw meza, dawa hizi ni muhimu katika maisha ya binadamu Kwa sababu zinatumiwa na madaktari ili kutatua shida mingi ambazo zinaeza. Afya ya watu ni nzuri sana ambapo madaktari wakitumia hizi dawa.

Dawa nyingi zinaekwa juu ya meza, pia kwa hii meza kuna sindano ambayo inatumiwa na daktari, kuekea dawa kwenye mwili wa mgonjwa, dawa hizi ni muhimu kwa sababu husaidia mgonjwa, kupona kutokana na ugonjwa unao msumbua.

Mama ameshika mtoto mchanga mkononi, amemleta kwenye kituo cha afya ili aweze kudungwa sindano na muudumu wa afya, muudumu huyo wa afya anaangalia kwa umakinifu, ili aweze kumpa mtoto huyu dawa.

Daktari ambaye amevaa vazi jeupe na barakoa, anashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Mgonjwa huyu ako na shida ya meno, ambapo daktari anamshughulikia bila malipo.

Mkulima huyu amepanda mimea mingi shambani mwake. Mkulima pia ameweza kuvaa mavazi ambayo yanaweza kuzuia dawa hizi zenye anatumia kuingia katika mwili wake kwa sababu dawa hizi zinaweza kumuadhiri kiafya.

Mama huyu ameleta mtoto wake mchanga kwenye kituo cha afya. Daktari anashauriana na mama huyu ili waweze kujua shida ya mtoto, bila shaka daktari aweze kumsaidia ili kumponya

Mtu huyu anakama na mizigo yake akitumia chombo ambacho kinaweza kusafiri kwa maji. Mtu huyu anahama kutoka sehemu nyingine akitumia mashua ambayo imetengenezwa kwa mbao.

Dawa hizi zimewekwa kwenye chupa ,zinasaidia wagonjwa wengi Kwa kutatua shida tofauti mwilini ,pia kuna sabuni ambayo ni nzuri Kwa kuoga ambayo inatumika na madaktari.

Chupa hii imebeba dawa ambayo inaaminika kuwa ya kiasili, ambayo inatumiwa na kikundi cha madaktari ambacho kinajulikana kama Ahasaka Herbal Medicine Group.

Mafuriko mengi yameweza kutatiza shughuli za kawaida katika hospitali hii. Wagonjwa wengi, hawawezi kufika hapa kwa sababu, maji yameweza kufurika katika hospitali hii. Kwa hivyo wanaangalia kutafuta usaidizi katika maeneo mengine.

Dawa hii ambayo iko kwenye chupa ni muhimu katika mwili wa mtu. Husaidia kwa kuleta vitu vingi mwilini na kuleta seli ambazo hazipo mwilini.

Mwanaume huyu anafanya shughuli za maji. Anaelekeza watu umuhimu wa maji na njia zingine za kuhifadhi maji kutumia mitungi mikubwa. Maji ni muhimu katiak maisha ya binadamu.

Hawa ni wafanyikazi ambao wanafanya shuguli zao za kikazi katika kampuni hii ya kutengeneza gesi, wamebeba mitungi hii ya gesi pia wamejifunga barakoa ili waweze kujiepusha na madhara mengi.

Kwenye meza kuna dawa ambayo iko kwenye chupa, dawa hii inatumika katika kuzuia magonjwa mwilini, pia kuna sindano ambayo daktari ataweza kutumia kuwekea mgonjwa dawa hii kwenye mwili wake.

Mgonjwa ambaye ana shida ya meno ametembelea daktari katika kituo cha afya. Daktari huyu amevaa sare zake rasmi na glavu mkononi. Anafanya shughuli ya kutatua shida za huyu mgonjwa.

Daktari anamshughulikia mgonjwa ambaye ako katika hali mahututi. Mgonjwa huyu anawekwa kwenye kifaa ambacho kinaweza kukagua shida zake zote ziko kwenye mwili wake. Daktari kisha atampea dawa kulingana mahitaji.

Wanawake wawili mmoja ambaye amevaa mavazi meupe amebeba mtungi mkononi . Anasaidiwa na mwenye amevaa mavazi ya samawati ili kuchota maji.

Huyu ni daktari wa kienyeji, ambaye amevaa, nguo nyeupe na kofia, kwa meza kuna dawa ambazo anatumia katika kutibu watu, ambazo ni muhimu sana, katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa zimewekwa juu ya meza pamoja na sindano daktari anatumia hii sindano hili kutoa dawa kwenye hizi chupa na kuweza kusaidia wagonjwa ambao watatembea katika kituo hiki cha afya.

Huyu ni mtu ambaye anasoma maelezo ambayo yameandikwa kwenye kitabu kidogo, mkononi pia ameweza kushika chupa, ambayo ndani yake kumetiwa dawa, ambazo zinaeza kumsaidia, kutuliza maumivu mwilini.

Watu hawa wili wanafanya kazi katika kampuni ambayo inatumiwa kutengeneza kemikali tofauti ambazo si nzuri katika mwili wa binadamu. Watu hawa wamevaa mavazi ili waweze kujizuia kutokana na kemikali hizi.

Madaktari wawili wa kike, wako katika chumba cha kushughlikia watoto wachanga. Madaktari hawa wamevaa sare zao rasmi za kikazi, ambazo ni nyeupe. Wana shughuli nyingi katika kuona kuwa hawa watoto, wanakua vizuri.

Mhudumu wa afya anashughulia mgonjwa ambaye amemtembelea katika kituo hiki cha afya. Mgonjwa huyu ana tatizo la meno, kwa hivyo muhudumu huyu anakagua meno yake ili aweze kujua shida ambayo mgonjwa huyu ako nayo.

Dawa hii ambayo inaonyeshwa huku ni dawa aina ya tembe ambazo zinatumiwa na madaktari kuwasaidia watu ambao wana mahitaji mengi kama vile kuwa na madini mwilini.

Hapa ni katika kituo cha afya , daktari anamshughulikia mtoto mdogo ambaye ameletwa katika kiyuo hiki . Daktari amevaa sare zake rasmi akiwa amevaa na barakoa mdomoni ili aweze kushughulikia huyu mtoto.

Mkulima huyu amebeba kifaa cha kunyunyiza dawa mimea Kwa mkongo ,amevaa mavazi ambayo yanamzuia ili asije kupatana na madhara ya dawa hizi Kwa sababu dawa hizi zikiguza mwili zinaeza kuleta madhara mingi.

Mvua nyingi imejaa na kufanya uharibifu wa vitu vingi. Imeweza kuharibu barabara pia na miti. Mvua hii pia imesababisha kuboromoka Kwa ardhi ambayo inaleta hasara Kwa watu wengi.

Watu wengi wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa na muhudumu wa afya. Watu hawa wanapokea chanjo ambayo itawasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali katika miili zao, ili ni zoezi muhimu kwa watu kwa sababu itinasaidia waipukane na magonjwa.

Chupa na pakiti ndogo zinazoweza kubeba dawa ambazo hutumiwa katika kupunguza maumivu mwilini.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, katika kituo cha kupatia watu chanjo. Anasaidikwa na wauguzi wawili ,ili waweze kumpatia chanjo hiyo.

Mama akiwa amebeba mtoto pamoja na maji wakiwa katika eneo kavu wanatembea kwa muda mrefu hili kupata maji.

Wahudumu wa afya wakiwa katika kituo cha afya wanasaidiana na wazazi ili kuwapa watoto wadogo chanjo ambayo itawasaidia kukinga mwili kutokana na magonjwa mbalimbali.

Mhuguzi na wagonjwa katika kituo cha afya. Wanasaidiana na wazazi Ili kuwapatia watoto chanjo ambayo itawasaidia kukinga magonjwa.

Watu wengi wamejitokeza barabara, ili waweze kushuhudia ajali ambayo imetokea baina ya gari mbili. Moja ya mafuta na ingine ya kubeba watu.

Muhudumu wa afya akiwa ameketi kwenye chumba chake ,wakishauriana na mgonjwa ili aweze kujua shida ya mgonjwa na kumsaidia ili aweze kupona na juu ya meza kuna sabuni ya kunawa mikono.

Watu walio vaa mavazi spesheli wako katika eneo ambalo jumba limeporomoka ili waweze kukagua na kusaidia watu ambao wamenaswa katika eneo hilo.

Daktari yuko katika kituo cha afya anasaidia mgonjwa kwa kumpatia chanjo.

Mlinzi ananawa mikono kutumia sabuni na maji yaliyowekwa kwenye mtungi ili, aweze kuzuia vijidudu ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa mwilini mwake.

Kambi ya wakimbizi wanakoishi na maji ambayo yanatokana kwenye kisima na kuenda kwenye bomba kubwa.

Jerikeni kubwa ambalo limebeba dawa ya kusaidia kudhibiti uwanja wa kifafa.

Wauguzi wanasaidia mama mmoja aliyeleta mtoto wake hospitalini, ili waweze kumpatia dawa, na kuzuia magonjwa yanayokumba watoto wadogo hospitalini.

Mwanamke ameinama, akichota maji safi kutoka mfereji, ili aweze kutumia kwa kunywa na kutumia katika shughuli zingine za nyumbani.

Dawa za kiasili mbali mbali ambazo hutumiwa katika kutibu magonjwa mengi na ambazo zimewekwa katika chupa tofauti.

Mwanamke mgonjwa amelazwa sakafuni , akiendelea kukaguliwa na daktari ,ili waweze kujua shida kamili na waweze kuitatua mara moja.

Afisa kutoka shirika la usafi. Akiwafundisha wengine kuhusu jinsi ya kufanya usafi katika choo.

Mama mmoja amefika katika kituo cha afya na mtoto wake. Anasaidiwa na muguzi kupatia mtoto chanjo ambayo itakayo saidia kukinga magonjwa mwilini.

Watu wengi wamepiga foleni na mzee wa miaka mingi anapokea matibabu kutoka kwa daktari ,ili awezekuponyeshwa na akuwe salama saalmini.

Moto mkubwa umeteketeza msitu na kusababisha hasara kubwa ya miti ambayo husaidia binadamu kwa njia nyingi.

Chupa tano zimewekwa juu ya meza na ziko na dawa aina ya chanjo, unaotumika kuzuia ugonjwa unaojulikana kama homa ya manjano. Unaokumba watoto wachanga.

Mwanamke mgonjwa amefika katika kituo cha afya na kusaidiwa na muuguzi ili kupata chanjo ambayo itakayo saidia kuzuia magonjwa mengine .

Wauguzi wawili katika kituo cha afya wanasaidia mtoto mdogo kupata chanjo ambayo inatayomsaidia katika kukinga magonjwa mwilini.